Kikosi cha michezo kutoka Kenya wakiwa wanaingia kwenye uwanja, pengine wakati wa ufunguzi wa mashindano wa kimataifa. Watu kadhaa wamevalia nguo nyekundu zenye pambo ya kitamaduni, huku mmoja akiwa ameshikilia bendera kubwa ya Kenya.

Eneo lenye kompyuta nyingi. Kompyuta zimepangwa sako kwa bako na pia kunao viti ambavyo vya kukalia ambavyo vilivyo pale. Kompyuta zote zimezimwa.

Mwanamke mmoja mwanariadha amesimama uwanjani akiwa na magongo mawili. Amevaa jezi yenye rangi ya bendera ya Kenya na imeandikwa Kenya. Ana mguu mmoja tu, kuna mpira wa mguu karibu naye, inaonekana kama anashiriki katika mchezo wa soka wa watu wenye ulemavu.

Jengo ni la ghorofa, jengo limetengezwa na matofali ya kahawahia na lina rangi nyeupe kuzunguka madirisha na kingo, kuna madirisha kadhaa kwenye ghorofa, mbele ya jengo kuna kichaka na ishara.

Ishara iliyobandikwa kwenye nguzo. Ishara ina mshale unaoelekea upande wa kushoto iliyoandikwa high school juu na ofisi chini. Ishara inaashiria ofisi ya shule ya serikali inapatikana upande wa kushoto.

Jalada la kitabu cha mtala unaozingatia ubahiri cha darasa la pili kilicholenga shughuli za mazingira. Jalada hilo lina rangi ya nyeusi na nyeupe na lina picha mbalimbali ikiwa na picha ya matunda, vifaa vya bustani, ndoo, buti, miti na pampu ya maji. Maandishi kwenye jalada yanayojumuisha jina la mchapishaji Binte Softcopy Publishers na nambari ya simu.

Wanariadha wawili wanakimbia kwenye uwanja. Kulingana na amaelezo chini ya picha, mmoja wao ni SAMUEL MICHAI aliye upande wa kulia akiwa na mwongozo wake, jina KIPCHUMBA. Samuel ni mwanariadha wa Kenya, alizaliwa Disemba ishirini na tisa mwaka wa Elfu moja tisini themanini na tisa na anashiriki katika mchezo wa walemavu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti ana mguu bandia, taarifa zinaonyesha ya kwamba anaitwa Asiya Sururu mohammed , ni raia wa Kenya na anashiriki katika mchezo wa para rowing . Ana ulemavu wa kukatwa miguu yote miwili.

Kundi la watu kwenye mashua juu ya maji, labda mto au ziwa. Wanaonekana wanajiandaa kuwa au wanashiriki katika shughili ya kuendesha mashua. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya mashua. Wengine wamevaa mavazi ya michezo na baadhi yao wana mashati yaliyoandikwa Kenya.

Uwanja wa michezo wenye vifaa vya rangi tofauti chini ya anga ya buluu. Uwanja unaonekana kuwa hauna watu na ni njia ya mawe inaelekea kwenye vifaa vya michezo. Kuna vichaka vya kijani au uzio nyuma, ikionyesha uwanja huo uko katika bustani au eneo lililofungwa.

Kitabu cha kiada kinachoitwa Longhorn Computer Science learner's book kwa darasa la saba. Jadala ina rangi ya buluu na picha ya ubao wa mzunguko wa kompyuta na mkono uliovaa glavu ya buluu ukishikilia microchipu . Pia kuna penseli na kalamu zinazoonekana juu ya kitabu.

Wanariadha wawili wakikimbia. Mmoja wao amefunikwa macho. Aliyefunikwa macho anamuongozo wa kushikilia kamba au tepe fupi. Wote wawili wanaonekana wakishindana kwenye mchezo fulani labda ya riadha.

Ukuta wenye logo ya KSDC, Kenya Society for Deaf Children na maneno Meru Hearing Center . Pia kuna baluni na mapazia yenye rangi za bendera ya Kenya. Inaonekana kama ufunguzi au tukio maalum ya kituo hicho.

Ukurasa katika kitabu cha watoto, kuna picha tatu; lori lililojaa mchanga, gari moshi na baiskeli iliyobeba mizigo. Chini ya kila picha kuna maelezo mafupi katika kiswahili.

Kikundi cha watu kimesimama mbele ya bango kubwa la manjano lenye maandishi champions of chills , wengine wamevalia jaketi nyekundu na kijani na nyeusi zenye muundo kama wa tatani, wameshikilia hundi kubwa la njano, mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu, inapendekeza wanapokea ufadhili au usaidizi.